Pwani baharini, wasichana watatu wanatembea wakiwa wamebeba mitungi ya rangi ya manjano kichwani, kando yao kukiwa na dao limeegeshwa, nyuma yao kukiwa na miti ya kijani kibichi.

Mhudumu ameelekeza macho yake kuangalia tarakilishi huku makaratasi yakiwa mezani, mkono wake ukiwa umeshika kipanya na mwingine akiwa nyuma yake anapekua vitu vingine.

Minazi mirefu ipo nyuma ya nyumba ilio na paa ya makuti mengine yakiwa yamezingira kwa mbele kufunika nyumba hio.

Hapa ni mbele altarini kanisani. Kuna msalaba mweusi wa Kristu ulioning'inia. Ubavuni, kukiwa na picha pia ya Kristu kwa chini.

Barabarani kuna wanume wawili wakiasilia ya kishiri wamesimama. Mmoja akiwa ameshikilia mikono nyuma mwingine akiwa ameketi juu ya pikipiki akiashiria mwenzio kupanda ngazi zilizo kando yao.

Ndani msikitini wanaume wengi wamekaa chini kuelekea kuangalia kibla ili kuanza kuswali. Viyoyozi vikiwapepea kupunguza joto.

Nyasi iliokatwa ya kijani kibichi, minazi ikiwa kwa mbali imenyoosha juu na mimea mingine kwa upeo kukiwa na bahari.

Baharini mashua yenye kioo inaingiza watalii ndani. Hali ya anga juu ikiwa ya mawingu ya kijivu nyeupe.

Kuna ngoma za aina mbalimbali kama vile cha kisani kimbamba, viseni, sauti wastani, wanaume akiwa amevalia jeans ya buluu na viatu nyeusi.

Katika onyesho la kioo kuna vinyago mbalimbali simile ya wanyama kama vile pomboo, kasa na pia kuna sahani katikati iliyo na jiwe ndani.

Ya dini ya kihindi imechorwa vinyago tofauti kuonyesha miungu wao na rangi tofauti zipo zimepakwa katika kuta zake pamoja na ubao.

Pale Mombasa matatu yako barabarani, moja latoka mengine mawili yameegeshwa, kando lake kukiwa na tuktuk ambalo linafukuzana nayo.

Mlango wa msikiti ambao umeandikwa juu MASJID MUSA ndani kukiwa na halaiki ya waislamu wengi waliokaa chini wakiangalia upande mmoja.

Kuna mwanaume mmoja amekaa katikati ya wanawake watatu. Wako mbele ya vitarakilishi. Nyuma yao kwa ukuta, kumeandikwa huduma kenya.

Ndege leupe lenye waridi katika mabawa yake limetua katika uwanja wa ndege. Nyuma yake ukiwa na miti ya vijani vibichi vimejipanga.

Jikoni kuna chungu lililoning'inia kwa kamba ya maua, mingine yakiwa chini, mkuki ukiwa umedungwa kitambaa cha rangi ya waridi.

Kwenye kikapu kuna mikate mwili, moja mrefu mwembamba mwingne bofulu iliyokatwakatwa. Kando yake mfuko mweupe uliyo na mstari wa samawati na nyekundu.

Bwawa hili la kuogelea lina maji masafi. Kando yake kuna sehemu ya kustarehe ambapo kuna miti imeizingira kuleta mandhari ya kutuliza akili.

Wahudumu waliokaa nyuma ya vitarakilishi katika ukumbi huu wanahudumia watu wengine wakiwa wamekaa wanasubiria. Mwaname mmoja akiwa anazungumza na mwingine.

Katika ukuta wa kuchakaa kuna nanga ya meli iliolazwa, kivuli chake kikionekana juu ya mawe madogo, chini kukiwa na nyasi zilizotapakaa.

Msongamano wa magari barabarani, kuna foleni ya tuktuk. Madereva wako nje wanashangilia kuashiria kuwa, wako katika hali ya maandamano. Ina maana kwamba wanajaribu kuelezea jambo fulani.